Mama aliyevaa nguo nyeusi na kitambaa chekundu kichwani anatembea nje ya chumba cha serikali cha huduma. Chumba hiki ni cha rangi nyeupe.